Mimea michanga ya ndizi imepandwa kwenye vikopo vya plastiki nyeusi ikiwa na majani mapana ya kijani. Imepangwa kwa mpangilio mzuri katika mistari moja. Mazingira yanaonekana kuwa ya bustani sana.

Customer watano wako kwenye destiny dairies wanangoja kuhudumiwa ili waweze kununua maziwa kwenye milk atm . Mmoja amevalia koti inaitwa reflector jacket imeandikwa Uhuru.

Migomba imepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye shamba lenye udongo safi na majani yake ni makubwa ya kijani kibichi. Mimea inaonekana kuwa na afya njema ikiashiria matunzo bora ya kilimo.

Watu watatu wanashughulika na mazao yao ya mgomba la ndizi. Mmoja apo amevalia koti la brown , mwingine ako chini mwenye hafkot ya bluu, na mwingine amevalia nyeusi juu mpaka chini, anaangalia mazao yao.

Mwanamke amesimama shambani kati ya migomba mirefu yenye majani mabichi akiwa amevaa shati jeusi na sketi ya beji . Ardhi imelimwa kwa safu ikiashiria shughuli za kilimo.

Eneo la kijijini lenye majani na miti ya migomba linaonekana kuwa na hali ya kitropiki kuna mabati yaliyopigwa muelekeo kama sehemu ya banda dogo pamoja na rundo la matawi ya kijani pembeni.

Kishada kikubwa cha ndizi mbichi kimeshikana kwenye mgomba uliokuwa katikati ya mashamba mengine ya migomba. Ardhi imefunikwa na majani yaliyokauka kabisaa na mabaki ya mimea.

Ndizi mbichi aina ya matoke zimerundikwa kwa wingi katika soko la wasi sikiwa kwenye mirundo mikubwa magari na watu wanaonekana nyuma wakishughulika na usambasaji wao.

Nyasi ya kulisha ng'ombe na farasi zimepangwa juu kwa juu. Yaonekana ni kama zaidi ya ishirini mengine yako hapo ni kama ishaanza kukuwa, kuna mzee mzee. Kuna kijiti la kuwekwa kushikilia nazo zisianguke.

Mwanamume aliyevaa shati nyeupe ya Nikey ameshikilia kitu inachoonekana ni kama kuangalia hio ng'ombe, ng'ombe lenyewe ni nyeupe na nyeusi kuna chain iliyozuia ng'ombe hapo nyuma na mkia wake ni mrefu.

Mtu aliyevalia koti nyeupe la maabara na neti ya nywele anamimina kimiminika kinachofanyisha na maziwa kwenye chombo cha chuma, vyombo vingine vya chuma vilivyofunikwa ziko nyuma yake.

Ng'ombe imefungwa miguu ili iweze kutolewa maziwa, naye huyu ameshili; ia kifaa cha kuekea maziwa katikati ya miguu yake, naye anatoa maziwa kwenye ng'ombe hiyo. Ng'ombe ni ya rangi nyeupe na nyeusi.

Shamba la migomba lina njia nyembamba katikati huku majani makubwa ya kijani na minyoo za ndizi ikining'nia kwenye mti. Ardhi imefunikwa na nyasi ina majani yaliyokauka.

Mwanaume ana angalia mgomba wake wandizi vile una endelea shambani, nikama anataka kuivuna lipo tayari kuvunwa zingine zinaonekana nikama zinataka kumea, amevalia gumboots nani jioni.

Mandhari yenye mimea ya kijani kibichi. Migomba yenye majani mapana, na mashina imara, imetawala eneo hilo. Nyuma kuna uoto mnene wa miti ya kitropiki.

Kifaa cha mkononi kinatumika kuchunguza kiwele cha ng'ombe mwenye chuchu nne, kikiwa kinatoa mwanga wakati wa matumizi, miguu ya ng'ombe na vifaa vya kukamulia maziwa vinaonekana nyuma. Teknolojia hii husaidia kufuatilia afya na usajalishi wa maziwa.

Mwanaume aliyevalia nyeusi, anabeba mgomba kubwa wa ndizi, kando kuna gari ambapo anakaa nikama anataka kuweka huo mgomba. Mlango tayari imefunguliwa. Kando kuna mwanamke aliyevaa leso.

Mtu ameshika mahindi mikononi, mahindii ingine pia inaonekana imetandazwa kuchunguzwa ama kukausha. Anajaribu kutoa mahindi kwenye hiyo bone yake. Amevalia suti nyeusi, huku akijaribu kuangalia mahindi yake yanavyoendelea.

Ng'ombe yenye rangi nyeupe na nyeusi inakamuliwa na mashin . Kando kuna mahali maziwa inaenda kwenye hiyo mashin , ng'ombe naye amefungwa mguu na pia kwenye shingo anakula kitu hapo.

Mtu amevaa mavazi ya kujikinga na kubeba pambu mgogoni yenye maandishi farmate , akinyunyuzia dawa ng'ombe mweusi na mweupe aliyefungwa kwenye uzio wa mbao, ng'ombe huyo wa ardhi ya udongo na mti ya kijani ipo nyuma.

Mtu anamwaga maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma hadi kwenye beseni jeupe. Vyombo vingine vya chuma vimepangwa hapo nyuma karibu na miti na jengo lenye paa la kijani. Mandhari ya nje inaashiria shughuli za shamba.

Ng'ombe mbili zinakamuliwa maziwa na machine . Kuna kamba nyekundu inaenda kwenye machine na kuna mbili zinatoa maziwa kwenye titi lao. Wanaume wawili waonekana ni kama wanaprepare machine .

Shamba la migomba limejaa mimea yenye majani makubwa ya kijani juu ya udongo mwekundu. Migomba imepandwa kwa karibu, inaonekana kuwa na afya mzuri sana katika hii jamii.